Hapa kwa shamba tunaona ndizi ambayo hazikufanya vizuri, hii ndizi imekaa kukonda, ni kama mkulima hakuweka vizuri kwa hii ndizi mpolea ama hii ndizi haikupata maji ya kutosha.

Huyu ni mkulima hodari ambaye yeye analisha ng'ombe. Yeye ameleta jegi lake ili kukamua ng'ombe yake, yeye hupata maziwa kulingana na alivyotunza ng'ombe yake. Yeye hufurahia kazi ya kutunza ng'ombe.

Mkulima amezipanda ndizi yake ndizi hizi ni kidogo sana ndizi yake bado haijakuwa na bado haijazaa matunda ,yeye huendelea kuieka mbolea ndizi yake ili apate faida zaidi.

Ndizi kwa shamba imekomaa na iko karibu kuanguka chini. Mkulima anapaswa kukata ndizi yake, ili apeleke kwa stoo ama apeleke nyumbani, ili ianze kuendelea kuiva zaidi.

Mkulima analisha ng'ombe yake ndani ya nyumba. Amejenga nyumba ili ameweka ng'ombe yake ambaye anatafutiwa yeye mwenyewe chakula na kuleta mpaka ndani ya nyumba. Hawa ng'ombe hawezi tembea kwa shamba kwa sababu wanaletewa kila kitu kama ni chakula, kama ni maji, kama ni dawa na vingine vingine.

Mkulima huyu anafurahia kazi za kupanda ndizi. Ameweka kwa shamba yake ndizi mengi sana ambazo hizi ndizi zimekomaa na tayari zimepata ndizi ili mkulima afurahie kazi yake na ya ndizi kwa kuuza ama kukula.

Hapa tunaona mkulima ambaye yeye anafuga ngombe, mfugaji huyu wa ngombe anatumia machine ili kukamua ngombe yake, yeye amefunza ngombe na hii machine inafanya kazi yake kuwa rahisi sana.

Mkulima amepanda ndizi kwa shamba lake yeye upenda kazi ya ndizi kwa sababu anapata faida mingi sana Kwa hizi ndizi, yeye amepanda ndizi yake mingi hili apate mafanikio mbeleni.

Ndizi tatu zimeletwa na mkulima. Ndizi hizi tatu ziko tayari kuchemshwa ama kuweka ili ipate muda kidogo kuiva tayari kwa kukulwa . Mkulima anazipeleka ndizi zake sokoni kuuza ili apate mafanikio

Mkulima ako kwa shamba lake akiangalia ndizi yake kama imeiva ama iko tayari kukata hii ndizi ili apeleke kwa store ama kwa nyumba ili kuendelea kukomaa kwa nyumba. Huyu mkulima anaiangalia ndizi yake kama ziko tayari kukata.

Mkulima mwenye bodaboda anapeleka maziwa yake kwa mtungi akipeleka sokoni anatumia bodaboda yake kusafirisha maziwa paka mahali pa kuuza maziwa.

Mkulima ametenga maji safi sana hapa ya ng'ombe ili ng'ombe yake waje hapa wapate maji safi sana. Huyu mkulima ameweka mlango ili watu wasicheze maji ya ng'ombe.

Mfanyibiashara huyu ameleta ndizi yake tayari kuuza ama kupeleka nyumbani ili ale. Hizi ndizi zimeletwa kwa wananchi ambao wanazipanda ndizi halafu wanauzia huyu. Yeye huenda kuchukua kwa jiji ili wauzie watumizi wa ndizi.

Mkulima yeye analisha ng'ombe zake ndani ya nyumba. Mfugaji huyu ako na ng'ombe mzuri sana ambao wanakaa ndani ya nyumba wakipewa chakula, maji na vitu vinginevyo. Huyu mkulima ameweka pesa zake nyingi kwa kufuga ng'ombe.

Mkulima ambaye yeye hupanda ndizi mingi kwa shamba lake. Yeye ametembelea kwa shamba lake ili kuangalia ndizi kama zimeiva ama ziko tayari kukata ili apeleke kwa sokoni auze na apate pesa ama apate mapato kwa njia ya kipekee.

Ndizi zimejaa kwa shamba ya mkulima. Ndizi hizi bado hazijapata matunda ama bado hazijapata ndizi ya kukula. Hizi ndizi bado zinaitaji mbolea na mvua kubwa ili kupata mapato na mafanikio nzuri.

Mkulima amejengea nyumba nzuri sana ng'ombe zake ili wakati wameshiba waweze kulala ndani ya nyumba kabla hijafika saa ya kukamua ama kupata maziwa.

Mkulima amepata ndizi yake iko karibu kuanguka, akaitoa miti kubwa mirefu sana, ili kusaidia ndizi kutoanguka chini. Wakati ambayo itaiva hii ndizi, atatoa kijiti hii na kukata miti yake ili kupeleka kwa nyumbani.

Mfanyibiashara wa kuuza na kununua ndizi amefika hapa. Amekusanya ndizi mingi kwa wakulima na amekusanya hapa kwa soko ili kuuza ndizi na kupata pesa mingi zaidi

Hawa wafanyibiashara wameleta maziwa. Wako tayari kupima maziwa ili kujua hizi maziwa ni za ngapi. Wako tayari kupimia na kupimia wakulima.

Mkulima ameziwacha ndizi zake kwa shamba mpaka zimeiva sana karibu kuharibika. Mkulima anapaswa kutoa ndizi zake kwa shamba kama bado mbichi na azipeleke kwa store ama kwa nyumba ili kuanza kuiva zikiwa kwa nyumba.

Mkulima amekamua ng'ombe zake na akaweka kwa mitungi maziwa. Sasa yeye anaweka kwa cooling plant ili aweze kutoa uchafu kwa kichungi halafu aendeleze mafanikio yake ya maziwa.

Watu hawa wako tayari kula chakula zao, huyu mama ameleta chakula kwa sahani tano , chakula hizi ziko tayari kwa watu waeze kula chakula ili washibe.

Mkulima ambaye anafuga mifugaji ameweka ng'ombe zake ndani ya nyumba. Hawa ndama wamewekwa kando na ng'ombe ili wasiweze kumaliza maziwa ili mkulima apate maziwa yake kwa iwezekanavyo.

Mkulima ambaye analisha ngombe zake huku ndani ili aweze kupata maziwa mengi, ako na ngombe mzuri sana ambayo awatafuti chakula, yeye ndio huyu mkulima anataftia ngombe zake chakula ili kulisha ngombe zake ndani ya nyumba alafu anapatia maji, chanjo mzuri. Huyu ngombe anaweza patia huyu mkulima pesa mingi sana, faida inazidi sana.

Mkulima huyu amelima shamba yake ikuwe mzuri sana halafu amechimba shimo akapanda ndizi. Mkulima huyu ako na uwezekano ya kupata mapato mingi sana kwa hii shamba lake kwa sababu ya kufanya vizuri kupanda ndizi yake kwa njia ya kipekee.

Huyu mwana biashara mwenye anachunga ng'ombe zake anatunza kwa nyumba anapiatia chakula na maji zote ndani ya nyumba. Ng'ombe yake haziwezi kutembea nje ya nyumba, huyu ng'ombe kwa sababu anakaa tu kwa nyumba na kupata kila kitu kwa nyumba anatoa maziwa mingi ili mkulima apate faida mingi sana.

Wakina mama wafanyibiashara wamekusanya ndizi kwa sokoni. Hawa wanaingia vichichini kutafuta ndizi kununua ndizi ili wapeleke sokoni kuuza ndizi yao. Hawa huuzia ndizi watu ambao wanakula ndizi ama wanaenda kuuza.

Mfanyibiashara ameleta ndizi yake. Yeye ameweka ndizi zake kwa store na saa hizi ziko tayari kuuza ndizi kwa sababu zimeiva, ziko tayari kukuliwa na watu. Hizi ndizi ni nyingi sana. Yeye huuza ndizi apate pesa ili kujisaidia nayo.

Mkulima anakama ng'ombe yake ili apate maziwa, huyu mkulima anatunza ng'ombe yake kwa kutumia njia yeyote kwa kupatia chakula yoyote, anafanya bidii ili kupata maziwa mingi ipasavyo.

Hawa madaktari watatu wanakaa ndani ya nyumba madaktari hawa wameletewa chakula, wamepika chakula na wanaona chakula, iko tayari wale ili wandelee kufanya kazi yao.

Huyu mfanyabiashara anauza bidhaa vingi vinginevyo, kama kwa mfano kuna ndizi, kuna nyanya na kila aina ya matunda. Huyu naona ndizi zimeanza kuiva sana karibu kuharibika. Huyu anauza ndizi zake ama anauza matunda zake kupata mapato.

Mkulima amepanda ndizi zake kwa shamba kwa laini amepanda ndizi mingi sana , ndizi moja moja zimeanza kupata matunda ama kuifaa, huyu mkulima ataanza kuuza ndizi zake Kwa soko na apate faida ama apate pesa.

Ndizi bado iko kwa shamba. Bado hajakomaa ili mkulima atoe ndizi yake asibeleke kwa stoo ama asibeleke kwa nyumba ili kuacha kukomaa ama kumaliza maji na kuwa tayari kukula ama kuiva ili mkulima apate kufurahiya.

Mkulima amechimba mashimo na kuweka ndizi zake na kuweka mbolea. Bado hizi ndizi zinataka mvua na muda kidogo ili kupata matunda. Bado ndizi hizi ni mbichi, hazijaanza kuzaa matunda yake.

Ndizi mbichi iko kwa shamba karibu inaiva ili mkulima atoe kwa shamba ndizi hizi, na azichonge na kisu ili kuchemsha kwa moto akitumia sufuria na ale ama alishe watoto na hizi ndizi, hizi ndizi ni tamu sana.

Kwa shambani hapa kuna mahindi ambayo imemea na ziko safi kabisa. Mkulima anapanda mahindi yake ili kupata mapato mazuri ya kupata mahindi hapo mbeleni ili ale mahindi ama aweze kuuza mahindi kupata pesa za kujisaidia.

Hizi ni ndizi ambazo zimeifaa ziko tayari kwa mkulima ale ama kuuza hili kupata mafanilio ama pesa ya kujiendeleza kimaisha , hizi ndizi unazitoa kwa shamba alfu ka zimekoma aunapeleka kwa stoo ama kwa nyumba alfu zinaendelea kuifaa mzuri.

Mkulima ametembea kwa shamba lake la ndizi akapata ndizi zimeifaa ikiwa haijakatwa kwa kupeleka kwa nyumbani yeye amepata ndizi yake kwa shamba ikiwa imeifaa tayari kukulwa ama kuuziwa watu.

Mkulima amepanda ndizi yake, yeye amechimba shimo kubwa na akaeka katikati ndizi akaicha nafasi ya mbolea zaidi. Huyu mkulima anataka kuweka mbolea mpaka ijae kwa shimo ili ndizi ipate kupata mazao mazuri.

Hizi ndizi zimeiva sana, ziko tayari kwa mkulima aende kuuza ndizi yake kwa biashara lake. Ama yeye ako tayari kukula hii ndizi yake kwa sababu imeifa sana.

Mfukaji huyu anajifunza kukamua , yeye ni mfukaji wa ngo'mbe yeye as mekaa chini hili kujifunza jinzi kukamua ngo'mbe vizuri, yeye ujifunza kwa furaha sana.

Mama huyu ameenda kwa shamba lake ili kuangalia ndizi zake kama ziko tayari kukata ili apeleke kwa store ama apeleke kwa sokoni huyu mama ni mfanyibiashara na anaenda kuuza ndizi zake.

Huyu amechonga ndizi yake. Ametoa makanda ya ndizi hii ili aweze kula ndizi hii ama aweze aweke maji na aweke kwa moto ili kuchemsha ndizi ale ndizi hii na mchele.

Hii ni ndizi ambayo imeiva sana. Mkulima ameitoa ndizi yake kwa sababu imekoma kwa shamba. Ameleta ili aziweke ili kuanza kuiva pole pole ikue tayari ya kukula ama kumsaidia.

Hizi ni ndizi mbili, ndizi hizi zimeiva, na mwenye ndizi hizi ako tayari kula hizi ndizi kwa sababu ndizi hizi zimeiva na ziko tayari kukulwa ama kuuzwa, kuuzia mwenye anataka ale.

Tunaona ndizi ambazo zimeiva, ndizi hizi ziko tayari kukulwa ndizi hizi zimewekwa kwa mahali ambapo hazitaharibika kwa haraka, mkulima anaweza kula ama auze ndizi hii kwa sababu ziko tayari kula.

Kina mama hawa wamekuja wameenda kwa shamba na wamepata ndizi zimekomaa hawa wamekuja na panga ama kisu, ili wapeleke sokoni, wamekusanya ndizi kwa kiwanja ili wapeleke sokoni.

Hapa ni kwa shamba ya mkulima ambaye yeye amependa ndizi. Yeye amefunika ndizi yake ili dudu wasikule ndizi yake. Yeye anangoja ndizi ili kumea ama kukomaa asipeleke kwa nyumba.

Huyu mkulima ako shambani mwake. Yeye ameenda kwa shamba ili kuona kwamba vitu ambazo amezipanda kwa shamba zinakua vizuri. Yeye amepanda mahindi ,maharagwe na vitu zingine. Yeye amechukua picha akitazama mafanikio kwa shamba lake.

Tunapata ndizi kwa shamba ,mkulima amezipanda ndizi zake kwa shamba, hii ndizi imeanza kuiva na bado haijakomaa. Ndizi ikikomaa mkulima anaenda kuzikata ndizi yake ili achukue ikue tayari kwa kuuza.

Mkulima ameweka ng'ombe zake kwa nyumba, yeye ako hapa akifanya usafi kwa nyumba, yeye anafanya usafi na anafanyia usafi ya ng'ombe, yey ametumia dawa ili ng'ombe wapate dawa kuua dudu amabzo zinapata ngozi yake.

Huyu mkulima amezitoa ndizi yake kwa shamba. Anakaa chini akitazama ndizi yake. Ndizi yake zimekomaa na zimeiva. Huyu ametoa ndizi yake akitoa ngozi, ako tayari kula ndizi yake ama kuchemsha kwa moto.

Hapa ni nyumbani kwa mtu, yeye amepanda ndizi yake kwa wingi sana, yeye amepata faida nyingi kwa sababu yeye amependa ndizi ndio maana amezipanda mingi kwa sababu ya kupata nazo faida.

Mkulima huyu anafuka ngo'mbe mfukaji huyu analisha ngo'mbe, yake ndani ya nyumba imefikaa wakati wa kukamua ngo'mbe yeye amekaa kwa kiti akikamua ngo'mbe akiweka maziwa yake kwa ndoo, yeye anatumia ndoo safi zaidi.

Ndizi imeiva kwa upande ingine. Bado hii ndizi inaendelea kuiva polepole ili vyote iweze kuiva na ikuwe tayari kwa watu ambao wanaitumia ndizi waanze kukula ndizi kama imeiva vizuri.

Wafanya biashara wa ndizi wako kwa kiwanja wameleta ndizi zao, iliwaanze kuuza ndizi. Wao wanaingia kwa vijiji kutafuta ndizi kwa wakulima, wakiinunua wanaipeleka sokoni ili kuuza ndizi zao kwa bei inayo faa

Hapa tunaangalia mkulima amezikata ndizi zake ambazo zimekomaa kwa shamba. Amekusanya ndizi zake hapa chini ili aweze kupeleka sokoni kuuza ndizi zake ili watu waanze kula ndizi kwa sababu zimekomaa sitaiva haraka.

Mkulima huyu ametoa ndizi yake kwa shamba. Yeye ameziweka ndizi mpaka ndizi hizi zimeiva zaidi. Ndizi hizi ziko tayari kwa kula ama kwa kuuza ili watu wale hizi ndizi kwa sababu ziko tayari kukulwa kwa sababu zimeiva zaidi.

Hapa ni kwa soko ambazo zimekusanyika takataka, ng'ombe na mbuzi wamekuja hapa ili watafute chakula.Ng'ombe hawa watakula takataka na wapatwe na magonjwa mbaya sana na ng'ombe zitaumwa na kufa kwa haraka sana.

Huyu ni mama mfanyibiashara. Mama huyu biashara yake ni kuuza ndizi. Yeye amezimeza ndizi ambazo zimeiva. Ndizi hizi zimeiva sana tayari kulwa kwa hao wenye watanunua hizi ndizi.

Hawa wakulima wameleta mahindi yao kwa kiwanja. Kuna mahindi nzuri na kuna mahindi ambazo ziko mbaya. Kuna mahindi ambazo zimekuwa mbaya zaidi zaidi. Hizi mahindi hazikuli ng'ombe wala watu.

Kwa kina mama wengi hapa ambaye wanauza ndizi kwa soko, wamejiunga kwa soko moja la ndizi peke yake hili kupata watu ambao wanakuja kununua ndizi zao hili wapate mapato yao ama wapate pesa hili kujiendeleza maisha.

Kwa shamba ya mkulima huyu tunazipata kwamba amepanda ndizi, ndizi zake zimeoata matunda, ndizi hizi bado hazijakomaa ili mkulima aweze kukata ndizi apeleka nyumbani ili ziweze kuiva mkulima aweze kuuza ndizi zake kwa njia ya kipekee.

Mfugaji wa ng'ombe yeye hufuga ng'ombe. Huyu mama saa hizi imefika saa ya kukamua ng'ombe. Yeye hukamua ng'ombe yake na apate maziwa mengi aede kutumia kwa matumizi ya jikoni ama kuuza maziwa.

Mkulima ambaye analima ndizi, yeye hupenda kazi ya ndizi sana. Mkulima ameichimba shimo akaweka ndizi na akaweka mbolea na akaiweka maji. Yeye hupata mafanikio sana kwa sababu anaituza ndizi zake.